Dawa ya mifugo iitwayo Bioline, iliyowekwa kwenye kopo na nyingine kwenye sanduku. Ikiwa na michoro ya mbwa na nyau, na maelezo ya kumsaidia mfugaji namna ya kuitumia.

Bidhaa za dawa za kilimo na mifugo zilizo wekwa kwenye makopo na mifuko, na kupangwa vizuri kwenye rafu za mbao ndani ya duka, huku muuzaji aliyesuka na kuvaa suruali nyeusi na shati la rangi ya maziwa, akiendelea kupanga.

Chupa ya dawa ya mifugo iitwayo TACTIC lililo andikwa kwa herufi kubwa, pia likiwa limeandikwa maandishi mengi yanayo toa ufafanuzi wa matumizi ya dawa hii kwa mfugaji.

Dawa ya mifugo iliyowekwa kwenye chupa lenye mfuniko mwekundu, ikiwa na chata yenye picha za mifugo na maelezo ya kumsaidia mfugaji namna ya kuitumia ili isilete madhara.

Bidhaa za dawa za kilimo na mifugo zilizopangwa kwenye rafu na kuwekwa kwenye makopo na vifungashio vyenye picha na maelezo ya kumsaidia mfugaji na mkulima namna ya kuzitumia.

Dawa ya mifugo iitwayo NEXIPOX, iliyotunzwa kwenye sanduku na upande wa mbele ikiwa ina maelezo mafupi ya kumsaidia mfugaji namna ya kuitumia ili isilete madhara.

Dawa ya mifugo iitwayo "SPOTINOR", iliyotunzwa kwenye dumu na nyingine kwenye sanduku, lenye kipimo cha milimita miatano. juu ya vifungashio hivi kukiwa na maelezo ya kumsaidia mtumiaji namna ya kuzitumia.

Bidhaa za dawa za kilimo na mifugo, zilizowekwa kwenye makopo marefu kwa mafupi na kupangwa kwenye mstari juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, nyuma ya meza kukiwa na viti viwili vyenye rangi nyeusi, na machupa mawili ya maji yakiwa juu ya meza.

Dawa ya mifugo aina ya kuku iitwayo Ashidox-N, moja ikiwa kwenye mfuko wenye kipimo cha mia moja gramu na nyingine kwenye kopo. Zikiwa na maelezo mafupi mafupi ya namna ya kuzitumia.

Dawa ya mifugo iitwayo Bimectin plus zilizowekwa kwenye chupa na sanduku, zikiwa na maelezo ya kumsaidia mfugaji namna ya kuzitumia ili zisilete madhara.

Dawa ya mifugo aina ya mbwa, iitwayo "frontline", iliyowekwa kwenye mfuko kwa mbele ukiwa na picha ya mbwa na maelezo yenye taarifa muhimu za kumsaidia mfugaji, namna ya kuitumia ili isilete madhara.

Dawa ya mifugo aina ya mbwa iitwayo supadog iliyotunzwa kwenye chupa ya rangi ya zambarau ikiwa imezungushiwa kipeperushi chenye maelezo ya kazi ya dawa hii, mfano; kutibu mifupa, magoti na kuchangamsha mnyama.

Dawa ya mifugo aina ya kuku iitwayo "BROILER BOOSTER" yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu, iliyowekwa kwenye mfuko wenye mchoro wa nembo ya kampuni iliyotengeneza dawa hiyo. Kuku wawili, jike na dume, na maandishi machache.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya, zilizostawi na kukomaa vizuri, zenye rangi nyekundu, baadhi zikiwa zimegusa ardhi, na nyingi zikiwa zimening'inia kwa juu, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Kiasi kikubwa cha zao la biashara aina ya viazi mviringo vilivyo vunwa na kuwekwa pembeni mwa shamba, huku wakulima wanawake kwa wanaume na watoto wakipakia viazi kwenye magunia makubwa na ya rangi nyeupe, na pembeni kukiwa na gari tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni.

Eneo la shamba lililopandwa zao la biashara aina ya ndizi kwenye mistari zilizochanua na kukomaa vizuri tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni, na baadhi ya mikungu ya ndizi ikiwa imefunikwa na mifuko ya rambo yenye rangi ya bluu.

Wakulima wa mazao ya biashara wakivuna na kupanga vitunguu shambani, ili kusafirisha kwenda katika masoko ya mbalimbali, ndani na nje ya nchi kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nyanya, katika matuta ya mistari zilizochanua vizuri. Huku mkulima aliyevaa fulana ya kijani na koti jeusi, aking'oa magugu yaliyoota shambani.

Wafanyabiashara wa mazao ya biashara wakiwa shambani wamesimama karibu na magunia makubwa meupe yaliyojaa viazi na kufungwa kwa juu, upande wa kulia kukiwa na lori kwa ajili ya kubebea na kusafirisha kwenda sokoni.

Zao la biashara aina ya mahindi yaliyopandwa kwa mistari yaliyochanua na kukomaa vizuri na mengine tayari yamesha vunwa na kuwekwa pembezoni mwa shamba, huku mkulima alivaa suruali nyeusi akiwa amebeba gunia la mahindi.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mazao ya biashara aina ya mahindi kwenye mistari, yaliyochanua na kukomaa vizuri, huku mkulima aliyevaa shati jeupe na suruali, akishikilia mahindi kama ishara ya kuvuna na chini kukiwa na magugu.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu, vilivyowekwa kwenye vikapu vyenye rangi mbalimbali, kama vile: njano, bluu bahari na rangi ya chenza; vilivyopangwa shambani huku wakulima watatu wakipakia viazi kwenye vikapu tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa zao aina ya chai, likiwa limestawi vizuri huku wakulima wawili, mmoja akiwa amebeba kikapu cha katani, na mwingine akiwa amevaa kofia kichwani wakivuna kwa ajili ya baisahara.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya papai, katika mistari ya matuta yaliyokomaa na kuchanua vizuri. Huku mkulima aliyevaa shati leupe na koti leusi, akiwa ameshika mapapai mawili yaliyoiva.

Shamba kubwa lililopandwa mimea aina ya migomba iliyopandwa kwa mistari yenye mikungu mingi ya ndizi mbichi zilizofungwa vizuri ili zisianguke, ndizi hizi zimekomaa na kuchanua vizuri tayari kwa kuuzwa .

Kiasi kikubwa cha zao la biashara aina ya nyanya zilizokomaa vizuri, zenye rangi nyekundu na kijani. Zilizovunwa kutoka shambani tayari kwa kuuzwa na nyingine zikiwa bado shambani.

Wafanyabiashara wa mazao ya biashara wakiwa shambani wamesimama karibu na magunia makubwa meupe yaliyojaa viazi na kufungwa kwa juu, upande wa kulia kukiwa na lori kwa ajili ya kubebea na kusafirisha kwenda sokoni.

Zao la biashara lenye rangi ya kijani kibichi na njano na matunda yake yenye rangi ya kijani na mengine mekundu, huku mkulima aliyevaa shati la bluu na saa mkononi akichuma matunda tayari kwa kuuzwa.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu vilivyowekwa kwenye vikapu vyenye rangi mbali mbali kama vile nyekundu, kijani na bluu vilivyopangwa pembezoni na juu ya matuta shambani, huku wakulima wawili wakibeba vikapu tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni.

Wafanyabiashara watano, wanawake wawili na wanaume watatu wazao la biashara aina ya mahindi, wakiwa shambani, wakivuna mahindi na kuyaweka kwenye vikapu vilivyotengenezwa kwa katani tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni.

Eneo la shamba lililopandwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, huku mkulima alievaa shati leupe na suruali ya kijivu, akiwa amechuchumaa huku ameshika fungu la viazi, vilivyochumwa kutoka shambani.

Eneo kubwa la shamba lililopo bondeni, lililopandwa mimea ya zao la biashara kwenye mistari, na mabomba ya maji yakipita katikati. Huku mkulima aliyevaa shati jeupe akiinama kushika mimea. Mandhari ya nyuma kukiwa na mkulima mwingine na miti.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakipanga vitunguu vilivyovunwa kwenye ndoo kutoka shambani, kwa ajili ya kusafirisha, katika masoko mbalimbali, ndani na nje ya nchi kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri ndani ya vikapu vyeusi vilivyopangwa pembezoni mwa barabara, huku wakulima wakiendelea kuvuna na kupanga nyanya hizo kutoka shambani.

Zao la biashara aina ya karoti zilizo komaa vizur na kufungwa kwenye magunia mawili makubwa meupe, huku wakulima wawili waliovaa kofia nyekundu wakiyafunga tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni, na baadhi ya karoti zikiwa chini.

Eneo la shamba lililopandwa mboga za majani, ndani ya magunia, zilizochanua na kukomaa vizuri, huku wakulima wawili wote wamevaa vitambaa kichwani, wakizitazama kwa makini.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya migomba ikiwa imechanua vizuri, na baadhi ya migomba ikiwa tayari imeshazaa mikungu ya ndizi iliyokomaa vizuri.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya papai, yenye miti mifupi kwenye mistari ya matuta, zilizozaa mapapai yaliyochanua na kukomaa vizuri, chini kukiwa na magugu yaliyootea.

Wakulima wakivuna mazao aina ya viazi shambani kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Huku wakisafisha shamba hilo. Na pembezoni kuna mimea iliyopandwa aina ya migomba.

Wakulima wawili, mmoja akiwa amevaa kofia ya rangi ya nyeusi na mwingine akiwa amevaa kofia ya rangi ya maziwa wakiwa wameketi wakizungumza huku mmoja akiwa ameshika mmea aina ya nyanya iliyostawi na kuchanua vizuri na mwingine akiendelea kuelezea kwa ishara.

Mboga za majani aina ya kabichi zilizopangwa pembeni ya kichaka huku mkulima aliyevaa fulana, suruali na kofia nyeusi akiwa ameziegamia.

Miche ya mimea iliyopandwa kwenye vitaru vidogo vyenye umbo la mstatili vikiwa kwenye sahani maalum ndani ya chumba kikubwa, chenye mwanga wa taa kama ishara ya mfumo wa kilimo cha ndani unaotumia mwanga kukuzia mmea.

Trekta lenye rangi nyekundu na matairi mawili makubwa nyuma likiwa limeunganishwa na kifaa cha kulimia chenye rangi nyekundu kwa juu na meno nane yenye rangi nyeusi. Likipita katikati ya shamba kwajili ya kulima.

Eneo la shamba likiwa limelimwa sehemu baadhi na sehemu zingine zikiwa na nyasi ndefu kwa fupi zenye rangi ya kijani. Huku kukiwa na mashine yenye rangi nyekundu na matairi mawili ikiwa inalima.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa, katikati kuna trekta jekundu lenye kifuniko cha kijani. Lililoungaishwa na kifaa cha kilimo na mtu aliyevaa shati leupe akiwa nyuma, akisimamia. Na upande wa kushoto kuna rundo kubwa la mimea iliyokatwa.

Mabwawa ya saruji ya kufugia samaki yenye maji safi, yaliyotengenezwa kwa uzio wa zege. Ndani yake kuna samaki wengi wadogowadogo wakiogelea. Pembeni kukiwa na bomba linalopeleka maji ndani ya mabwawa.

Tanki la samaki lililotengenezwa kwa glasi nyeupe, na mfuniko wa chuma mweusi. Ndani yake kukiwa na taa zilizowashwa, samaki wa rangi ya dhahabu na mapambo ya chini ya maji kama vile kokoto zenye rangi mbalimbali, na maganda ya kombe.

Mabwawa yaliyotengenezwa kwenye vyumba vya pembe nne, ndani yake kukiwa na samaki. Katikati ya bwawa moja na nyingine kuna njia. Mandhari iliyozunguka mabwawa ikiwa imejaa miti mikubwa kwa midogo.

Kitalu cha mimea midogo yenye majani mengi iliyopangwa vizuri kwenye mifuko midogo ya kupandia. Watu wanne mmoja mwanamke aliyepiga magoti akichunguza mimea kwa karibu, wengine wawili wakisimama na mmoja akichukua maelezo. Mandhari ya kitalu imezungukwa na miti.

Daraja dogo lililotengenezwa kwa miti mikavu mifupi, na kupangwa vizuri kwa ulalo. Upande wa kushoto kukiwa na uzio, chini kukiwa na mto unaotiririsha maji. Daraja limezungukwa na miti na vichaka.

Kundi la watu wakiwa wamevaa mavazi tofauti tofauti, na wamesimama kwenye kitalu cha miche ya mimea kilichozungukwa na uzio wa waya na miti. Huku wakipata mafunzo ya maelekezo kuhusu namna ya kutumia miche hiyo.

Chombo cha kubebea cha plastiki chenye rangi mbili; sehemu ya chini ni nyeusi na kifuniko cha juu ni njano. Ndani yake kuna mimea iliyopandwa na kutokezea kwenye matundu ya kifuniko huku bomba ndogo jeusi la hewa iliyounganishwa na bomba jeupe, likiingia ndani ya chombo.

Mfumo wa bustani ya kilimo cha maji ambao mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu, kila mmea upo ndani ya kikombe kidogo kilichowekwa kwenye tundu la bomba, na mabomba haya yamewekwa kwa mpangilio maalumu.

Mfumo wa kilimo cha maji, mimea ya mbogamboga iliyochanua vizuri iliyopandwa kwenye mabomba meupe. Kila mmea ukiwa kwenye tundu lake, huku maji yakitiririka na kumwagika chini.

Mfumo wa kilimo cha maji chenye mimea mbalimbali, mikubwa kwa midogo, iliyopandwa kwenye mabeseni meupe, yaliyopangwa kwenye mistari na maji yakipitishwa chini yake.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya mahindi katika mistari, yaliyostawi vizuri na yenye rangi ya kijani. Huku kukiwa na miti michache iliyoota na kusambaa sehemu tofautitofauti. Na kwa mbali kukiwa na nyumba kama ishara ya makazi ya watu.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi katika mistari ya matuta iliyochanua na kukomaa vizuri tayari kwa kuvunwa kwaajili ya matumizi mbalimbali na kwa mbali kukiwa na mashamba mengine viwanja na miti.

Kiasi kikubwa cha nyanya zilizoiva vizuri; zenye rangi nyekundu. Zilizowekwa kwenye mikanda ya kusafirisha na wafanyakazi waliovaa sare za bluu na kofia, wakipakia na kupanga kwenye vifungashio.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi kwenye mistari ya matuta, zilizokomaa na kuchanua vizuri, tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo la shamba la bweni la kitalu lililopandwa mimea aina ya nyanya kwenye mistari ya matuta, zilizochanua na kustawi vizuri zenye rangi ya kijani, huku mabomba ya plastiki ya maji yakipita katikati ya matuta kwa ajili ya kusambaza maji kwenye mimea.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya nyanya, katika mistari ya matuta, zilizochanua na kukomaa vizuri zenye rangi nyekundu na kijani. Chini ya mistari ya matuta kukiwa na nyasi kavu zilizotandazwa, kama ishara ya kuzuia upotevu wa maji kwenye ardhi.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi katika matuta ya mistari, zilizochanua na kukomaa vizuri kama ishara ya kilimo chenye tija za wakulima kuhakikisha chakula salama na cha kutosha kwa jamii.

Eneo kubwa la shamba la nafaka zilizokomaa vizuri, katikati kukiwa na mashine ya kuvunia yenye rangi ya kijani cha jeshi na manjano, na pembeni yake kukiwa na mtu amesimama, nyuma ya shamba kuna miti na anga safi.

Eneo kubwa la shamba la bweni la kitalu, lililopandwa mimea kwenye matuta ya mistari. Na mtu mmoja akitoa maelezo akinyoshea kitu kwa mkono wake, na mwingine akisikiliza kwa makini.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi, katika matuta ya mistari zilizochanua na kukomaa vizuri. Na upande wa kushoto kuna kivuli cha mtu. Na mandhari ya mbele ya shamba hili imezungukwa na miti na nyumba.

Kundi kubwa la ng'ombe wakubwa wenye rangi nyeusi kwa nyeupe, waliotunzwa kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao na chuma. Chini kukiwa na sakafu ya zege, na kuezekwa kwa bati na vyuma vikiwa vinaning'inia kwa juu. Na tambara jeusi likiwa limewekwa kwenye sehemu yenye ng'ombe wengi.

Ng'ombe wakubwa wenye rangi tofauti tofauti kama vile: nyeupe kwa nyeusi, nyeupe kwa kahawia iliyokolea na nyeupe kwa kahawia ya mpauko. Waliomo kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao na chuma, wakila nafaka.

Eneo la bweni la kitalu lililopandwa mimea aina ya nyanya, katika mistari ya matuta, huku mabomba yakitiririsha maji kama ishara ya kilimo cha umwagiliaji.

Eneo la shamba lililopandwa mimiea kwenye mistari ya matuta zilizochanua vizuri . Huku wakulima wanawake wakiwa wameinama kuondoa magugu na baadhi ya watu wakipita karibu na shamba kwa mbali kukiwa na miti, mnara na nyumba kama ishara ya makazi ya watu .

Kundi kubwa la kuku wenye rangi ya kahawia waliosambaa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao na vyombo vya vyakula na maji vyenye rangi mbalimbali mfano njano, kijivu, kijani na nyekundu vikiwa ndani ya banda.

Eneo la shamba lenye mistari mingi ya mazao ya mbogamboga, yaliyopandwa kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mstari wa mbele ukiwa na mimea yenye majani makubwa ya kijani kibichi na kijivu huku mistari ya nyuma ikiwa na mimea midogo midogo na kwa mbali kukiwa na miti na vichaka.

Banda kubwa lenye kuku wengi weupe aina ya kuku wa nyama, wakiwa wametapakaa kwenye sakafu ya banda. Pia kuna vyombo vya kulishia chakula vyekundu vinavyoning'inia kutoka juu kwenye mabomba, pamoja na mifumo ya kunywea maji, na juu kukiwa na mataa.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea kwenye mistari ya matuta, huku trekta lenye matairi mawili mbele na meno yenye rangi ya njano, yakipita katikati ya matuta kuondoa magugu.

Banda la kuku la kisasa, lililotengenezwa kwa weledi na ustadi; ndani kukiwa na mataa mengi yaliyowashwa, kamba zinazonin'ginia juu, na kuku wengi wenye rangi nyeupe, kama ishara ya ufugaji wa kisasa.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi katika mistari ya matuta, zilizochanua na kukomaa vizuri. Huku katikati mabomba madogo meusi yakipita na mandhari ya nyuma ya shamba ikiwa imezungukwa na miti.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea aina ya kabichi, kwenye mistari ya matuta zilizochanua vizuri, mandhari ya nyuma ikiwa imezungukwa na nyasi, miti mirefu kwa mifupi na pembeni kukiwa na nyumba.

Eneo kubwa la shamba la bweni la kitalu lililopandwa mimea ya mbogamboga, iliyochanua na kukomaa vizuri huku mkulima aliyevaa kofia iliyotengenezwa kwa katani, shati jekundu na suruali nyeusi akichuma mboga.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa nafaka aina ya mpunga uliokomaa vizuri tayari kwa kuvunwa. Katikati kukiwa na mashine ya kuvunia yenye rangi ya njano. Huku watu wawili wakiwa ndani ya mashine, mmoja akiwa juu kabisa na mwingine akiendesha.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa na kuzunguushiwa mabomba ya plastiki yakipita katikati na pembezoni mwa eneo lililolimwa. Huku shamba likiwa limezunguukwa na miti yenye rangi ya kijani.

Eneo kubwa la shamba lililopandwa mimea katika mistari ya matuta, huku maji yakitiririka kama ishara ya kilimo cha Umwagiliaji. Na pembeni kukiwa na miti mingi na mikubwa.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo kikisambazwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo mabomba ya plastiki yamewekwa kwenye kila mstari wa matuta, kwa ajili ya kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, ili kupunguza upotevu wa unyevu kwenye ardhi.

Shamba lililoandaliwa vizuri kwa kilimo, huku mabomba ya plastiki yaliyolazwa ardhini kwa mpangilio wa mstari mrefu unaozunguka eneo la shamba. Kila bomba lina vitundu maalumu vinavyotoa maji kidogokidogo, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimema.

Eneo kubwa la shamba, lililopandwa mimea aina ya mahindi katika mistari ya matuta huku bomba kubwa likitiririsha maji kama ishara ya kilimo cha umwagiliaji na mandhari ya mbele ya shamba ikiwa imezungukwa na nyasi na miti.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, ukitiriririsha maji polepole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, iliyopandwa kwa mstari mnyoofu huku nyasi kavu zikiwa zimetanda pembezoni.

Eneo la shamba lililopandwa mimea ndani ya mfuko wenye rangi nyeusi kwenye mistari, huku mkulima aliyevaa nguo za rangi ya kijani mpauko akishikilia mpira unaotiririsha maji kwenye shamba, kama ishara ya kilimo cha umwagiliaji.

Mandhari safi, nzuri na tulivu yenye nyasi kavu na mbichi, vichaka vichache na miti mirefu na mifupi, kwa mbali kukiwa na mlima mrefu unaovutia wenye theluji kwa juu, huku anga tulivu likiwa limetanda.

Mandhari nzuri, safi na tulivu ya ardhi ya tambarare, iliyozungukwa na nyasi za rangi ya kijani jeshi, miti mirefu kwa mifupi na katikati kukiwa na kundi kubwa la wanyama aina ya pundamilia na twiga wawili, na kwa mbali kukiwa na milima iliyofunikwa na ukungu.

Mandhari kavu ya tambarare yenye miti mingi mifupi iliyosambaa, katikati kuna barabara ndefu ya vumbi ikipita, na kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu meupe na ya kijivu.

Mandhari nzuri na tulivu ya milima ya theluji, chini yake kukiwa na mimea iliyoota kwenye ardhi ya tambarare yenye miinuko midogo midogo. Huku jua likiangaza vilele vya milima ya theluji.

Eneo kubwa la ardhi ya tambarare, lenye miti na vichaka vilivyozagaa sehemu mbalimbali, na mandhari ya nyuma kukiwa na milima iliyofunikwa na ukungu na anga safi.

Mandhari ya kuvutia ya mto unaong'aa kwa rangi nzuri unaopita katikati ya mashamba na msitu, huku maeneo ya pembezoni yakiwa yamejaa mimea ya kijani kibichi na kwa mbali kukiwa na makazi ya watu.

Mandhari ya asili iliyozungukwa na miti mikubwa inayotoa kivuli cha matawi na msitu kwa mbali, kaktikati kukiwa na kundi la pundamilia wakila majani huku mnyama mwingine mdogo akiwa pembeni.

Mandhari pana ya mto mkubwa unaotiririka kwa utulivu, ukizungukwa na miti mirefu kwa mifupi, na baadhi ikiwa katikati ya mto, milima iliyoko mbali chini ya anga lenye mawingu safi na tulivu.

Kundi la twiga sita wakiwa wamesimama pamoja katika eneo la porini lenye mandhari ya kuvutia lenye nyasi, miti ya kijani na milima kwa mbali iliyofunikwa na anga safi la bluu na tulivu .

Mandhari ya nyika ikiwa na nyasi, vichaka na mti mmoja, anga yenye rangi nzuri kama ishara ya kuzama kwa jua na milima iliyofichwa na ukungu, njia mbili za gari zilizopita kwenye nyasi huku swala akikimbia kuvuka njia hizo.

Ardhi nzuri na tulivu ya tambarare yenye nyasi kavu na mbichi na miti mifupi iliyosambaa. Katikati kukiwa na wanyama mbalimbali kama vile pundamilia na swala. Mandhari ya nyuma ikiwa na milima.

Mandhari ya mto unaotiririka kwa utulivu ukiking'aa kwa mwanga wa jua linalozama, upande wa kushoto kuna majani ya kijani kibichi na miti mirefu kwa mifupi, na upande wa kulia kukiwa na kibanda kilichotengenezwa kwa nyasi na miti mikavu

Mandhari ya pori iliyojaa nyasi ndefu na kavu nyingine zikiwa bado na ubichi na miti mirefu kwa mifupi iliyo sambaa. Kwa mbali kukiwa na milima huku anga likiwa safi na tulivu.

Ardhi ya tambarre nzuri na tulivu iliyozungukwa na miti mirefu kwa mifupi yenye rangi ya kijani, katikati kukiwa na twiga mrefu na mandhari ya nyuma ikiwa imezungukwa na majengo marefu na mafupi.

Ardhi ya tambarare yenye nyasi fupi kavu na miti miwili, katikati ya miti kukiwa na barabara iliyotengenezwa kwa matairi ya gari na mandhari ya nyuma kukiwa na mchanga na milima iliyofunikwa na ukungu wa mawingu.

Wanyama aina ya mbuzi wakubwa kwa wadogo wenye rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, kahawia na kijivu. Waliomo kwenye banda lililozungushiwa miti mikavu mirefu kwa mifupi.

Mbuzi wawili wakubwa wenye rangi nyeusi kwa kahawia walioko kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao wakila nyasi zilizoko upande wa pili wa banda na baadhi ya nyasi zikiwa zimening'inia kwa juu na zingine zikiwa chini.

Kundi la bata wenye rangi mbalimbali kama vile kijivu, kahawia, nyeupe na nyeusi wakiwa ndani ya banda lenye uzio wa matofali, nyaya za chuma na mbao. Ndani yake kukiwa na mfugaji aliyevaa viatu na sketi nyeusi na shati lenye rangi ya waridi na nyeupe akiwalisha chakula, na nyuma yake kukiwa na mabeseni mawili ya rangi ya kijani.

Kundi la bata mzinga weupe kwa weusi, baadhi wakiwa nje na wengine ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa waya na miti, ndani yake kukiwa na bwawa huku bata mzinga mmoja akiogelea na wengine wakinywa maji.

Kundi kubwa la kuku wenye rangi mbalimbali kama vile: kahawia iliyokolea, kahawia mpauko, nyeupe na wengine weupe wenye madoa meusi; walioko nje na wengine bandani. Huku mfugaji akiwa amesimama nje, huku ameshika kuku wawili aina ya jogoo.

Bidhaa za mbegu za kilimo mbalimbali kama vile mbegu za hoho, karoti na mchicha ziitwazo "vuna seeds"zilizowekwa kwenye kwenye mifuko ya rangi ya kahawia iliyokolea zikiwa na michoro ya mboga mboga na maandishi yanayotoa taarifa muhimu za kumsaidia mkulima

Mbegu za kilimo aina mbalimbali kama vile mahindi, maharage, njugu na mtama zilizowekwa kwenye masahani ya rangi ya bluu na kijani huku vikaratasi vya rangi nyekundu na kijani vikiwa vimeandikwa bei vimewekwa juu ya mbegu tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Bidhaa za mbegu za kilimo mbalimbali, zilizowekwa kwenye magunia na zingine kwenye mifuko, juu yake kukiwa na mabango madogo, yaliyoandikwa majina ya mbegu zilizopangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Kifungashio cha mbegu za kilimo iitwayo Continental Seed Kilichotengenezwa kwa plastiki kikiwa na rangi ya kijani na nyeupe, pamoja na picha ya mmea uliokomaa vizuri. Chenye maelezo muhimu ya kumsaidia mkulima.

Miche midogo ya mimea iliyopandwa kwenye sahani maalum la vitalu, ikiwa imestawi vizuri na kupangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuoteshwa mbegu kabla ya kuhamishwa shambani.

Bidhaa za mbegu za kilimo mbalimbali kama vile karanga, maharage na njugu zilizowekwa kwenye vikapu vilivyotengenezwa kwa katani na kupangwa nje ya duka tayari kwa kuuzwa.

Bidhaa ya mbegu iitwayo "SIMLAW SEEDS", iliyowekwa kwenye kifungashio chenye maelezo ya kumsaidia mkulima namna ya kuzitumia, ili zisilete madhara.

Bidhaa za mbegu za kilimo tofauti tofauti, kama vile maharage mekundu na njano, njugu na mtama zikiwa zimewekwa kwenye magunia yanayoonyesha na kupangwa vizuri nje ya duka tayari kwa kuuzwa.

Bidhaa za mbegu za kilimo mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu na juu ya meza, zilizofungwa kwenye vifungashio na muuzaji aliyevaa shati jekundu na miwani, amesimama akitabasamu.

Mbegu za kilimo za mimea michanga, zikioteshwa kwenye ndoo kubwa kwa ndogo, zenye rangi ya kijivu iliyokolea na moja kahawia, kwa ajili ya kuanzisha bustani nyumbani. Na pembeni kukiwa na viatu.

Mbegu za mimea michanga ya kilimo inayomea katikati ya mistari, huku mabomba ya plastiki yenye viunganishio vya rangi ya kijani yamewekwa juu ya udongo wa rangi ya kahawia kwa ajili ya kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimiea.

Kifungashio cha mbegu ya kilimo iitwayo isidi, kilichotengenezwa kwa plastiki kikiwa na rangi ya kijani na njano, pamoja na picha ya mmea uilokomaa vizuri, chenye kipimo cha kumi gramu.

Bidhaa ya mbegu ya kilimo iitwayo "Royal seed" iliyowekwa kwenye kifungashio chenye maandishi kama vile "French beans" na "variet mone stone", na picha aina ya mmea kama utambulisho.

Mbegu za kilimo za aina tofauti tofauti, kama vile maharage, karanga, mtama, na njugu, zilizowekwa kwenye magunia makubwa, zilizoko mbele ya duka tayari kwa kuuzwa, na ndani ya duka, kuna magunia mengine.

Bidhaa za mbegu za kilimo aina ya nyanya zilizowekwa ndani ya maboksi tofauti tofauti na kufungwa kwenye makopo na vifungashio vyenye maandishi madogo madogo kwa ajili ya kuuzwa.

Idadi kubwa za mbegu za kilimo za mimea midogomidogo zilizowekwa kwenye makopo yenye rangi nyeusi. Ndani yake kukiwa na udongo na kupangwa kwenye mistari mirefu juu ya meza, na baadhi ikianza kuchipua miche.

Bidhaa za mbegu za kilimo, zilizowekwa kwenye mifuko miwili, iitwayo EASEED. Mmoja ukiwa na mbegu ya maharage na mwengine ukiwa na mbegu za mahindi. Juu ya mifuko, kukiwa na maelezo mafupi ya kumsaidia mkulima.

Bidhaa za mbegu za kilimo tofautitofauti, zilizomo dukani, zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kuhifadhiwa kwenye makopo na mifuko ya aina tofautitofauti, huku mwanamke mnene na mweusi akisimama pembeni akitabasamu .

Bidhaa za mbegu mbalimbali za kilimo, zilizowekwa kwenye magunia, juu yake kukiwa na vibango vidogovidogo vilivyoandikwa majina ya mbegu hizo na kupangwa nje ya duka, huku zingine zikiwa kwenye vifungashio na makopo zimepangwa kwenye rafu.

Mbwa wawili, mmoja mwenye rangi nyeupe na mwengine mwenye rangi nyeupe, nyeusi na kijivu, wakiwa wameketi kwenye banda lililotengenezwa kwa mbao, kuezekwa kwa bati, na kuwekwa zulia la rangi ya kijivu kwa chini. Upande wa nyuma kukiwa na ukuta na upande wa kulia na kushoto kukiwa na nyasi na udongo mweusi, na upande wa mbele kukiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa zege.

Kibanda kidogo chenye mlango mdogo, kilichotengenezwa kwa mbao kwa ustadi mzuri na kuezekwa kwa paa la bati. Upande wa mbele kukiwa na uzio wa bati, huku mbwa mwenye rangi ya kahawia kwa nyeupe akinywa maji.

Mnyama wa porini aina ya twiga mrefu akiwa amesimama kwenye mandhari yenye nyasi fupi kavu na miti mirefu kwa mifupi na pembeni kukiwa na beseni lenye rangi nyeusi .

Nyoka mwenye madoa ya njano na meusi, akiwa amejikunja kwenye eneo la mawe na nyasi kavu. Akiwa ametulia bila harakati yoyote kwnye mazingira yanayofanana na hifadhi ya wanyama.

Mnyama wa porini aina ya tumbili mwenye manyoya meupe na meusi akitoa macho yake kama ishara ya kushangaa kitu na mandhari ya nyuma ikiwa na nyasi za rangi ya kijani.

Ndege aina ya kasuku, mwenye rangi nyeupe kichwani na kifuani, na rangi nyeusi kwenye mabawa na mgongo na kahawia iliyokolea upande wa chini. Amesimama juu ya mti mrefu wenye matawi.

Wanyama wa porini aina ya tembo wenye rangi ya udongo waliozungukwa na watu mbalimbali weupe kwa weusi waliovaa nguo tofauti tofauti wakichukua picha na huku wakiendelea kuzungumza, katikati ya tembo na watu kuna uzio wa kamba.